Rafu nyingi za mbao zilizojaa rundo za nguo zilizokunjwa. Pia kuna makoti na jaketi zikining'inia kwenye hanga upande wa kulia wa rafu hizo. Upande wa kulia kuna idadi kubwa ya viatu vya wanaume kwa ofisini viatu vya kawaida vikiwa vimepangwa, baadhi ya viatu viko ndani ya masanduku yao.

Mkusanyiko wa mikanda ya wanaume iliyopangwa kwenye rafu au stendi ya duka. Mikanda iyo ina rangi mbalimbali ikiweo kahawia nyepesi, kahawia iliyokolea nyeusi na buluu nyeusi. Kila mkanda una mkanda wake wa chuma wa aina tofauti baadhi zikiwa za chuma ya kawaida na nyingine zikiwa na muundo wa kipekee.

Soko la bidhaa za sanaa na ufundi , ambayo inauza bidhaa mbalimbali za kitamaduni na zawadi, kuna idadi kubwa ya vinyago vya wanyama kama vile twiga, tembo, vilivyochongwa kwa mbao na pia vingine vya maumbo mbalimbali.

Mlango wa kuingilia wa duka la Woolworths. Alama ya jina ya duka Woolworths, imeandikwa kwa herufi kubwa nyeupe na zenye mwanga zikiwa zimewekwa juu ya mlango. Mlango huu una vioo vikubwa na unaonyesha sehemu ya ndani ya duka hio.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo likionyesha bidhaa za chapa ya Polo. Juu ya rafu kuna nebo ya Polo enye picha ya mpanda farasi likionyesha kuwa ni duka rasmi la chapa hio. Kuna rafu mbili kuu zote zimetengezwa kwa mbao nyepesi na zimefungwa kwenye ukuta.

Ndani ya duka la nguo za wanaume na vifaa vinavyoendana ambavyo vinaonekana kuwa vya kifahari. Kuna nguo za wanaume kama vile mashati, suti na jaketi zinazoning'inia kwenye hanger na nyingine zikiwa zimekunjwa pande moja za kuonyesha bidhaa. Bidhaa zingine pia zinaonekana zikiwa na muundo mbalimbali.

Duka la nguo ambapo kuna nguo zilizoning'inizwa. Safu kadhaa za nguo hasa makoti au jaketi zimening'inizwa kwenye hanger; zikonyeshwa kwa wateja. Nguo hizi zinaonekana kuwa za rangi tofauti kama vile nyeusi, kijivu na kahawia au...

Duka kubwa la nguo za wanaume nguo mbali mbali zimetundikwa kwenye reki na kuwekwa kwenye rafu zikiwemo koti mashati na suti kuna pia viatu kadhaa vya wanaume vilivyopangwa juu ya rafu mavazi yanaonekana kuwa ya mitindo tofauti na rangi mbali mbali.

Ndani ya duka la kisasa, la kuuza vifaa vya urembo, na mapambo, likiwa na bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri na kuvutia. Kuna doli kubwa la rangi nyeupe likiwa limevalia kofia kubwa ya rangi nyekundu, yenye mdomo mpana na kitambaa cha rangi nyekundu. Jaarili kikiwa kimefungwa mwili wake.

Ndani ya duka la nguo, inaonekana kua na ofa au punguzo la bei. Kuna meza za kuonyeshea bidhaa zilizojaa mashati ya kiume , yaliyokunjwa vizuri, na yenye luwaza za miraba za rangi tofauti kama blue , njano, na maroon .

Ndani ya duka kubwa la nguo labda la kisasa kumejaa nguo za aina mbalimbali zilizopangwa vizuri kwenye rafu. Kuna nashati, jaketi, suruali na nguo za kike zikiuzwa. Kuna sehemu mbalimbali za nguo baadhi zimekunjwa na kupangwa kwenye meza.

Juu ya duka labda duka la nguo, au midara ya nguo katika duka kubwa inaouza nguo za ndani, kuna rafu ndefu zilizojaa pakiti nyingi za nguo za ndani, zikiwepo cotton g-strings na aina nyinginezo, zilizopangwa kwa ustadi, kwenye hangers , na kwenye pakiti za plastiki.

Duka la nguo pengine lililoko ndani ya jengo la maduka au barabara kuu. Duka lina mlango wa kioo katikati na madirisha makubwa ya kioo pande zote mbili yanayoruhusu muonekano wa ndani. Ndani ya duka kuna safu nyingi za nguo zilizoning'inizwa kwenye miradi, zikionyesha aina mbalimbali za mavazi kama vile magauni, blausi na suruali.

Duka la nguo labda lilipo ndani ya maduka makubwa. Jina la duka Town Team inaonekana wazi juu ya mlango. Ndani ya duka nguo za aina mbalimbali zimetumdikwa kwenye stedi na kuonyeshwa ikionekana kuwa ni nguo za michezo au nguo za kawaida. Kuna pia mapambo ya Krismasi ikiwemo mti mdogo wa Krismasi.

Duka la nguo lililopangwa vizuri lenye safu nyingi za nguo za rangi mbalimbali zilizopachikwa kwenye raki. Upande wa kulia kuna raki nyingi za chuma zilizosheheni nguo za aina mbalimbali zikiwemo magauni, blausi na koti nyepesi.

Duka la kisasa labda liko ndani ya maduka makubwa. Kichwa cha duka kimeandikwa Mirosa Classy Collections, na kina nembo ya hanger ya nguo. Kuna duka ambalo linaonyesha aina mbalimbali za nguo za kike ambazo zimekuwa zimewekwa kwenye mannequins nje ya ndani ya duka zikivutia wateja.

Duka la rejareja linalouza vifaa vya urembo na mitindo. Duka hilo lina mlango mkubwa wa kioo unaowasilia ukaribisho. Ndani ya duka kuna mapambo mengi yaliyopangwa vizuri kwenye rafu na stendi. Kuna mikoba, kofia, vitandio, vitu vya shingo na vitu vingine vya mapambo.

Lori kubwa la kusafirisha magari likiwa limebeba magari kadhaa. Lori hilo limeundwa mahususi kubeba magari kwa viwango viwili au zaidi. Magari yaliyobebwa ni ya aina tofauti na yana rangi tofauti, ikiwemo magari meupe, kijivu, mekundu na njano.

Ndani ya chumba cha kuonyeshea magari mbele upande wa kushoto kuna kaunta ya mapokezi iliotengenezwa kwa mbao nyepesi na sehemu ya rangi ya green . Watu wawili mwanamke na mwanaume wanasimama nyuma ya kaunta wakiwa wamevaa mavasi rasmi. Mwanamke ana nywele ndefu za kahawia na anatazama moja kwa moja kamera.

Gari ndogo la abiria aina ya basi ndogo likiwa limepaki kando ya bara bara yenye lami au changarawe gari hilo lina rangi nyeupe na inaonekana kuwa katika hali nzuri ni garti la abiria lenye milango miwili ya kuteleza nyuma na madirisha meusi yaliyotiwa giza.

Basi ndogo jeupe la abiria lilioegeshwa karibu na jengo. Gari hilo linaonekana kuwa la mfano wa Toyota na madirisha yenye pink nyeusi na lina kibandiko chenye nembo ya umbo ya mbwamwitu. Kwenye pamba ya mbele upande wa kushoto pia kuna kibandiko kidogo cha njano.

Gari la aina ya SUV, ambalo linaonekana kua Toyota landcruiser, kwa mfano wa zamani likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye lami. Gari hili lina rangi ya blue iliyokolea au kijivu, na sehemu ya chini ya mlango na fedha za magurudumu zina rangi nyepesi.

Gari aina ya vani lenye rangi ya fedha limeegeshwa kwenye eneo lenye udongo. Gari hili linaonekana kutumika kwa usafi labda wa abiria au utalii kwani ina madirisha mengi. Kwenye mlango wa gari kuna stika au nembo fulani ingawa maandishi hayafafanuki vizuri.

Gari la zamani linaloonekana kuwa Sidan , labda aina ya Mercedes Benz kutokana na muundo wake na grili ya mbele. Gari lina rangi ya kijivu giza, au kahawia iliokolea na milango ya abiria upande wa kushoto wa dereva, imefunguliwa.

Mwanaume mwenye ngozi nyeusi akiwa amevalia suti nyeusi, shati jeupe na kitambaa kidogo cha mkono. Mkono wake umefumbuliwa na kuelekezwa juu kwa mwasilia anapokea kitu. Ni mkono wa mwanamke akiwa na kucha zilizopakwa rangi nyekundu. Amevaa koti la suti lenye mistari. Mkono wake umeshika funguo za gari.

Gari jeusi aina ya Honda ambayo imepigwa kutoka mbele. Inaonyesha kua imeegeshwa kwenye sehemu ya kuegesha magari, yenye paa labda kwenye eneo la wazi labda ghorofa. Namba ya usajili wa gari inaanza na KCS kuna mwanga unao angaza, kwenye kioo chambele cha gari.

Gari la rangi ya fedha ambalo linaonekana kuwa toyota mark x, lililopaki kwenye eneo la wazi lenye lami au mawe ya kufinyanga. Namba ya usajili wa gari unaanza na KPV. Nyuma ya gari kumejengwa na labda mkahawa au duka lenye meza na miavuli.

Gari la zamani aina ya pick up lililopakwa rangi ya kijani kibichi limetunzwa vizuri sana na limerekebishwa gari lina sifa la dhamani kama vile kioo cha mbele kinachoweza kukunja na muundo wa wazi wa nyuma.

Gari ndogo la rangi nyeusi aina ya Alphard likiwa limepaki kwenye eneo lenye nyasi gari lina rimu zenye muundo wa kuvutia na breki za rangi nyekundu zinazongaa zikionyesha mvuto wa kisasa madirisha ya gari yamefichwa na rangi nyeusi

Magari kadhaa yaliyoegezwa katika eneo lenye nyasi na miti labda uwanja au kando ya ya barabara yenye miti. Kuna magari manne ambayo yanaonekana wazi. Gari la SUV la fedha, gari jeupe, gari jeusi na gari la bluu yote yakiwa na namba za usajili za kenya.

Gari ndogo la zamani ambalo linaonekana kua aina ya Min-Copper au gari inayofanana yenye rangi angavu ya chungwa au dhahabu iliyokolea. Gari linaonekana kua limerekebishwa kidogo na lina matairi meusi yenye rimi za rangi ya chungwa zinazofanana na rangi ya gari.

Gari la zamani aina ya basi ndogo ambalo linaonekana kua limekaa kwa muda mrefu bila kutumika. Rangi yake kuu ni blue iliyofifia, na sehemu ya chini ya rangi ni nyeusi. Mbele ya gari kuna kinga imara ya chuma, iliyofungwa.

Aina ya basi ndogo rangi ya fedha limepaki kando ya barabara ya udongo au njia ya vumbi ,gari linaonekana kuwa limetayarishwa kwa ajili ya safari au utalii labda katika mbuga ya wanyama au eneo la kitalii hapa Kenya.

Safu ya magari manne yaliyopakiwa kwenye eneo la nyasi labda sehemu ya maegesho isiyorasmi au uwanja gari la kwanza lina rangi ya fedha likifuatiwa na gari jeupe kisha gari nyeusi na mwishoni gari la buluu.

Gari ndogo la abiria lenye rangi nyeupe ikiwa imepaki nje. Gari hili ni aina ya toyota au vani inayofanana umaarufu kwa usafiri wa abiria, ina milango ya kuteleza kwa upande ambayo ni ya kawaida kwa magari ya abiria. Gari hii ina kibandiko cha sura ya mbwa mwitu.

Gari la abiria lenye rangi ya fedha likiwa limepaki katika eneo lenye mandhari ya asili labda safarini. Gari hilo ambalo ni aina ya Toyota au gari jingine la abiria la aina hiyo ambalo hutumika sana kwa usafiri wa watu ikiwemo usafiri wa umma. Matatu mjini au magari ya utalii. Ina milango ya kuteleza na madirisha meusi.

Safu ya magari mapya yaliyopangika vizuri kwenye eneo la maegezo au uwanja wa wazi, labda kwenye duka la kuuza magari. Magari yote yaliyoonyeshwa ni ya kisasa na yanaonekana kuwa ya SUV au magari makubwa ya abiria.

Gari jeupe aina ya SUV, pengine Subaru Forester, likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi la lami au sege. Gari hili linaonekana liko katika hali nzuri likiwa na rimu nyeusi na fedha, na lina sehemu ya hewa juu ya boneti. Pleti yake namba ya gari ni KCE 382H

Gari la aina ya SUV ambalo linaonekana kuwa Pajero likiwa limeegeshwa ndani ya maegesho ya ghorofa au chini ya ardhi. Gari hili lina rangi ya fedha na linaonekana kuwa imara likiwa na matairi makubwa yanayofaa kwa barabara zisizo sawa.

Karibu na sehemu ya mbele ya gari la zamani hasa gari ya aina ya Ford Thunderbird. Rangi ya gari hii ni bluu iliyokolea ambayo huenda ni skyblue au turqoise blue . Kwenye upande wa mbele wa gari kuna nembo iliyoandikwa Thunderbird kwa herufi za maridadi za dhahabu au shaba.

Trela ya kubeba magari, ambayo inaonekana kua tupu na imeegeshwa nje, pengine karibu na ghala au kibanda. Trela hii ina ghorofa mbili au zaidia, ambazo zimeinuliwa zikiashiria uwezo wake wa kubeba magari mengi, kwa wakati mmoja.

Kundi la watu wakifurahia muda wao nje, kwenye eneo lenye nyasi na miti mirefu. Kuna magari kadhaa yaliokuwa yamegezwa karibu, yakiwemo gari la kubebea mizigo, la rangi ya fedha lililo karibu zaidi, na mtazamaji upande wa kulia.

Gari dogo ambalo ni gari la zamani likiwa limepangwa rangi ya chungwa inayong'aa, magurudumu yake pia yana rangi ya chungwa na yamepambwa, rims nyeusi. Gari hili limeegeshwa kwenye sehemu yenye udongo, na nyuma yake kuna majengo yenye paa na pazo , za maduka.

Mwanaume mwenye ndevu na masharubu akiwa amevaa koti jeusi refu na shati la rangi ya maziwa, akichunguza kwa makini taa ya nyuma ya gari jeusi, ambayo anaonekana kuwa na umakini mkubwa na mkono wake mmoja umewekwa karibu na taa ya gari kana kwamba anaichunguza kwa undani. Anavaa saa kubwa yenye kamba ya kahawia kwenye mkono wake wa kushoto.

Safu ndefu ya magari yaliyoegeshwa yakiwa yameelekea upande mmoja kwenye eneo la maegesho lenye lami iliyopangwa kwa mifumo ya matofali au vigae. Magari yaliyopaki yalianzia rangi nyeupe, yakiendelea na rangi tofauti kama kahawia hafifu na kisha magari meusi na mepesi.

Gari ya aina ya basi ndogo, jeupe ambayo inaonekana kutumika kwa usafirishaji wa abiria. Gari lina madirisha meusi na linaonekana kua katika hali nzuri. Nyuma ya gari kuna namba ya usajili inayoonekana kua 7960 na alama za tahadhari za rangi ya njano na nyekundu.

Gari la kifahari, Sedani ya rangi ya fedha au blue , fedha likiwa limeegezwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Gari hili linaonekana kuwa jipya na limeng'aa, likiwa na madirisha myeusi na rimu na milango minne na muundo wa kifahari.

Watu watatu wakiwa wamesimama karibu na gari la bluu linaloonekana ndani ya chumba cha maonyesho ya magari au duka la magari. Kuna mwanamke mmoja mchanga labda muuzaji amevaa shati jeupe na suruali nyeusi akiongea na wanandoa wazee.

Gari aina ya basi ndogo la rangi ya fedha likiwa limepaki kando ya barabara ya udongo katika eneo la wazi lenye mandhari ya nyasi. Gari hilo linaonekana kua ni aina ya Toyota na lina namba ya usajili ya kenya KCH 707Y unaoonekana wazi mbele.

Ndani ya gari ambapo tunaona upande wa dereva na abiria wa mbele. Kiti cha dereva na kiti cha abiria wa mbele vimetengenezwa kwa ngozi nyeusi na vinaonekana kuwa safi, kuna usukani wa gari upande wa kushoto na dashibodi inaonekana ya kisasa ikiwa na vifaa vya kudhibiti.

Gari aina ya SUV lenye rangi nyeupe likiwa limepaki kwenye eneo la wazi lenye udongo na changarawe. Gari hilo linaonekana kuwa ni aina ya Subaru kutokana na muundo wake na kioo kidogo kilichopakiwa kwenye kioo cha upande wa kulia, kinachofanana na vioo vya Subaru.

Ndani ya kiwanda au karakana kubwa ambayo inaonyesha mabasi kadhaa yakiwa katika hatua tofauti za utengenezaji au ukarabati. Mabasi mengi yamepakwa rangi ya chungwa huku moja likiwa bado halijapakwa rangi.

Mwanamke akijaribu gari jipya labda katika duka la magari huku akionekana kufurahia sana. Amevalia shati la rangi ya buluu na ana nywele ndefu za kahawia. Amekaa kwenye kiti cha dereva ndani ya gari akiwa ameshika usukani kwa mikono miwili. Anatabasamu kubwa na anaonekana mwenye furaha na msisimko akionyesha kuridhika na gari hilo.

Gari la zamani ya aina ya Ford Capri yenye rangi ya manjano angavu likiwa limeegezwa kwenye eneo lenye nyasi au udongo. Gari hilo lina mistari miwili nyeusi, imerefuka kutoka mbele hadi nyuma juu ya kofia na upande wa gari kwenye sehemu ya mbele ya kofia kuna sehemu nyeusi iliyoinuka inayoitwa hood screw au powerbox .

Gari aina ya SUV ambalo linaonekana kua Toyota lililopigwa icha kutoka upande wake wa nyuma na kushoto. Gari ina rangi ya kijivu iliyokolea, kwenye nyuma ya gari kina namba ya usajili ya Kenya KDK ikifuatiwa na namba nyingine ambazo hazionekani wazi kabisa.

Watu watatu au wanne wakiwa kwenye meza labda ndani ya duka la magari au ofisi ya mauzo. Mwanamme mmoja mwenye asili ya kiasia amevaa shati la bluu na ametabasamu. Ameshikana mikono na mwanamme mwingine mwenye asili ya kiafrika.

Rundo la matikiti maji, matikiti haya yana rangi ya kijani yaliyofifia, na mistari ya kijani kibichi iliokolea ambayo ni sifa ya kawaida ya matikiti maji. Baadhi ya matikiti, yanaonekana kuwa na alama au michupuko midogo kama vile, lile liliopo chini kushoto lenye alama ndefu ya kahawia.

Pengine soko la mboga na matunda lenye wauzaji na wanunuzi wengi. Soko limejaa bidhaa mbalimbali za chakula. Upande wa kushoto kuna ndizi nyingi zilizopangwa kwa rundo na matunda mengine kama machungwa na tufaa. Katika sehemu zingine za soko, kuna milima ya mboga, viazi na vitu vingine vinavyouzwa vilivyopangwa kwenye magunia au masanduku.

Ndani ya soko amnbayo inaonekana kuwa soko ya jumla au soko la bidhaa ambalo kwa sasa halina shughuli au limefungwa kuna meza nyingi au vibanda vilivyotengenezwa kwa mbao vingine vikiwa vimefunikwa kwa matambara au turubai chafu na zilizochakaa

Soko kubwa lenye shughuli nyingi au soko la wazi au soko la bidhaa labda katika jijini Nairobi. Kuna vibanda vingi zilivyopangwa kwa safu ndefu baadhi zikiwa na paa za bati za rangi mbalimbali kama kijani na blue .

Soko kubwa na lenye shughuli nyingi labda soko la matunda na mboga. Kuna makundi ya watu wachuuzi na wanunuzi wakitembea na kufanya biashara. Barabara za ndani ya soko zinaonekana na shughuli nyingi, kuna masanduku mengi ambayo yaliyojaa bidhaa mbali mbali.

Soko la matunda lenye shuguli nyingi na bidhaa nyigi zilizopangwa vizuri, kuna mirundo mikubwa ya matunda mbalimbali kama vile ndizi zilizoning'inia juu, maembe, machungwa, paipai, tikitikimaji matufaa na zabibu za rangi ya zambarau.

Duka dogo, au kibanda cha kuuzia bidhaa za ufundi na mapambo, labda katika soko la kienyeji au kando ya barabara. Paa la kibanda limefunikwa kwa bati, kibanda kimejazwa na aina za shanga, mikufu, vikuku, pete na mapambo.

Eneo la soko au biashara ya barabarani kutokana na bango la family bank agent na muonekano wa shughuli kuna meza ndogo iliyobeba chupa nyingi za asali nyingi zikiwa na vifuniko vya njano chini ya meza kuna ndoo kubwa ya kijani.

Meza iliyojaa bidhaa nyingi za ufundi wa mikono hasa shanga mikufu vikuku na mapambo mengine yakiuzwa kwenye soko la wazi au soko la ufundi bidhaa hizo zimepangwa juu ya kitambaa jeupe au meza zikiwa zimekusanyika kwa wingi na zina rangi mbali mbali.

Duka au banda lililojaa vitu vya sanaa na ufundi wa mikono vinavyoonekana kuwa asili ya kiafrika labda kutoka Kenya kutokana na neno Malindi kwenye mashua. Vitu vingi vilivyopangwa kwenye rafu na kunyonga kutoka dari. Sanamu za wanyama kama twiga, pundamilia na tembo zilizojengwa kwa mbao au kufinyangwa.

Kibanda cha kuuza bidhaa za ufundi na mapambo labda katika soko la wazi au kando ya barabara kuna vile yale yanayopatikana Nairobi au Kenya. Kibanda kimejengwa kwa nguzo za mbao na kina paa la mabati, kimejaa bidhaa mbalimbali za kuuza zikiwemo shanga, mikufu, vikuku na mapambo mengine.

Soko kubwa, labda soko la ufundi wa mikono au soko ya bidhaa za kitalii, kutokana na aina ya bidhaa ambazo zinazoonekana. Huenda ni soko la Kariakor au Maasai Mara Market hapa Nairobi. Soko lina ghorofa kadhaa au viwango tofauti vinavyounganishwa na ngazi.

Soko kubwa lenye shughuli nyingi na ya ndani lilijaa bidhaa mbali mbali na watu wakiuza au kununua, inaonekana kua soko la bidhaa za sanaa ufundi, maua na zawadi, kulia na kushoto kuna vibanda vingi vilivyopangwa kwa safu, kila kimoja kikiwa na bidhaa zake.

Mkono wa mtu umevalishwa mapambo ya shanga za kitamaduni, labda za kimila au za thamani nyingine za Kiafrika. Sehemu kubwa ya hifadhi hii inapambwa na mapambo mbalimbali yaliyotengenezwa kwa shanga zenye rangi angavu. Kwenye mkono wa mtu huyu, kuna bangili pana iliyoundwa kwa shanga za rangi tofaut, nyekundu, njano na nyeupe.

Jengo refu la ghorofa nyingi ambalo linaonekana kuwa la kisasa na lenye muundo wa kipekee. Jengo limepakwa rangi nyeupe, kijivu na njano mkali, ukitoa mwonekano wa kuvutia na wa kisasa na balconies nyingi zenye vizuizi vya kioo.

Eneo kubwa la ardhi lisilo na ujenzi. Sehemu ya mbele ina udongo mwekundu uliokauka na majani makavu au mabaki ya mimea. Sehemu ya nyuma zaidi ina nyasi kijani na miti midogo ikiwemo miti ya ndizi ikionyesha kuwa eneo lina rutuba na labda linatumia kwa kilimo kidogo.

Jengo la kisasa la gorofa amalo linaonekana kuwa na vyumba vya kuishi na pia vinaweza kutumika kibiashara jengo hili lina kuta zilizopakwa rangi ya udongo na pia kuna sehemu zilizojengwa kwa matofali ya mawe ya rangi ya kijivu.

Jengo refu la ghorofa likiwa na rangi ya kahawia na nyeupe au krimu. Jengo ina madirisha mengi na balcons kwenye kila ghorofa. Kwa mbali kuna nguo zilizotundikwa kwenye mojawapo ya balcony ikionyesha kuwa jengo hili lina makaazi ya watu. Pembeni mwa jengo nyaya za umeme zinaonekana zikipita. Picha imepigwa kutoka chini kuenda juu ikilifanya jengo lionekane ndefu.

Nyumba ya kifahari yenye ghorofa moja iliyopakwa rangi ya njano na kijivu. Nyumba hii ina bakons na madirisha makubwa. Mbele ya nyumba kuna bustani iliyotunzwa vizuri yenye mimea nyingi ya kijani kibichi na vichaka vilivyochanua maua ya manjano. Pia kuna viti viwili vya bustani vya rangi nyeupe.

Jengo refu la gorofa nyingi linaonekana kuwa la kisasa. Jengo limepakwa rangi nyeupe na madirisha makubwa ya kioo cha buluu yakipa muonekano wa kisasa. Kila gorofa ina balcony zenye vizuizi vya kioo, zikiongeza uzuri wa kutoa muonekano wa wazi.

Nyumba ndogo ya kisasa inayo fanana na kisiwa zinazopatikana katika maendeleo mapya ya makazi labda hapa Nairobi au viunga vyake. Nyumba hii ina paa ya bati na rangi ya kijivu na kuta zilizo pakwa rangi mbili, kuna madirisha makubwa yenye vioo vya bluu vilivyong'aa.

Jengo refu la ghorofa likiwa bado linaendelea kujengwa. Juu ya jengo hilo kuna kreni kubwa ya manjano, ambayo inatumika katika ujenzi. Sehemu ya juu ya jengo limefunikwa na nyavu ya kijani kibichi.

Jengo la ghorofa lenye vyumba vingi na bwawa la kuogelea kuashiria mazingira ya kifahari au ya kisasa ya makazi. Jengo hilo ni refu, lina ghorofa kadhaa na limepakwa rangi ya cream na mistari ya rangi nyekundu, machungwa na balcony . Kila gorofa ina madirisha makubwa na milango ya kioo inayoongoza kwenye balcony

Jengo refu la kisasa la gorofa likiwa na usanifu wa kuvutia na balcony zenye vioo. Jengo lina rangi ya kijivu, nyeupe na sehemu ya njano zinazofuatana. Gorofa ya juu limejengwa kwa mtindo wa kisasa likiwa na madirisha makubwa, meusi ya balcony zenye pau za kiyoye na chui.

Jengo la gorofa ambalo linaonekana kuwa jengo la kisasa. Jengo hilo lina rangi nyeupe na madirisha mengi ya kioo kwenye balcony . Upande wa jengo kuna ishara inayosema Penewa. Na upande mwingine wa jengo kuna ishara inayosema Highway Heights . Huenda hizi ni majina ya jengo au makampuni yanayohusika na jengo hilo.

Sebule kubwa na tupu ndani ya nyumba. Sakafu imetengenezwa kwa vigae vya mbao vinavyong'aa na ukuta zimepakwa rangi nyepe, kuna madirisha makubwa yanayochukua ukuta mzima wa mbele yakitoa mwanga mwingi wa asili na kuonyesha balcony iliyo na kingo za chuma.

Jengo refu la ghorofa nyingi chini ya anga safi ya buluu. Jengo hilo lina rangi ya kijivu isiyokolea na sehemu nyingine nyeupe likiwa na madirisha mengi ya buluu yanayong'aa. Ina tabaka kadhaa za ghorofa na inaonekana kuwa jengo la kisasa pengine la makazi au ofisi.

Makazi au nyumba za kisasa zilizopangwa kwa mistari zinazoonekana kuwa sehemu ya jumuiya au mtaa wa makazi. Nyumba hizi zina rangi ya kahawia iliyokolea na zina madirisha mengi. Mbele ya nyumba hizo kuna lango kubwa la chuma.

Jengo jipya ambalo linaendelea kujengwa. Jengo hilo ni la aina ya ghorofa kadhaa na linaonekana bado halijakamilika kwani lina miti na fremu za chuma, zinazotumika na wajenzi zimelizunguka . Rangi ya jengo ni nyeupe au rangi isiyo na mgao.

Bango la matangazo lililowekwa nje linaonyesha jumba lililopangishwa, bango hilo limeandikwa two bedroom to let . Chini ya maandishi hayo kuna anwani ya tuvuti na namba za simu za mawasiliano. Bango limefungwa kwenye miti miwili ya mbao iliyosimamishwa ardhini.

Fungo la matangazo limewekwa kwenye ukuta au bango, likitangaza huduma za mikopo. Kwenye tangazo kuna picha za hati, hati za umiliki, na maelezo ya kuwasiliana. Namba za simu zimesusuliwa kwa rangi tofauti, baadhi zikiwa zimepigwa chapa kwa maandiko yaliyokolezwa ili yaonekane kwa urahisi.

Jengo refu la ghorofa kadhaa, ambalo linaonekana kuwa makazi, au ofisi. Jengo limepakwa rangi ya kijivu na kahawia iliokolea na ina madirisha mengi ya mraba, yenye vioo vinavyong'aa, na baadhi yana nondo za usalama.

Majengo marefu ya ghorofa na mabango ya matangazo katika eneo la mji. Kuna bango kubwa la matangazo ambalo linaonyesha picha ya jengo la kisasa na habari kuhusu mauzo ya nyumba. Nyuma ya bango hilo kuna majengo marefu ya kisasa yenye miundo tofauti ya usanifu.

Jengo kubwa la kisasa ambao ni kituo cha biashara au duka kubwa likiwa na jina China square kubwa juu yake, likiashiria biashara au utamaduni wa kichina. Picha imepigwa kwa mwelekeo wa picha ya wima. Jengo lina rangi ya kahawia au kijivu iliyokolea.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, kuna rafu refu zilizojaa bidhaa mbalimbali hasa upande wa kulia ambapo pakiti nyingi za vitafunwa au bidhaa za chupa zinaonekana .Dari ni ndefu na ina muundo wa chuma ikiwa na taa ndefu za mstari.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la kisasa hasa idara ya nyama. Rangi ya duka ni nyeusi na inakaa zilizopachikwa zikitoa mwanga wa kutosha kwenye bidha. Juu ya vitu vya kuuza nyama kuna vibao vikubwa vyeupe vilivyoandikwa wazi.

Ndani ya duka kubwa la vifaa vya kielektroniki na vifaa vya nyumbani. Kuna safu ya friji za ukubwa na rangi tofauti zikionyesha mbele katika ya picha. Katika rafu za nyuma upande wa kushoto kuna vifaa vidogo vya jikoni na nyumbani kama vile mashine ya kutengeneza kahawa, tochi na labda vifaa vingine vidogo.

Ndani ya duka kubwa la kisasa ambapo kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali . Dari ni ndefu na ina taa nyingi za mistari zinazotoa mwanga mkali . Sakafu ni rangi nyepesi labda nyeupe au kijivu.

Ndani ya duka kubwa la rejareja, sehemu ya mbele kuna rundo kubwa la chupa za vinywaji baridi za rangi ya chungwa na kahawia labda fanta ama cocacola zikiwa zimewekwa chini kama sehemu ya offer au matangazo. Upande wa kushoto kuna friji ndefu za kuonyeshea bidhaa zenye milango ya kioo.

Mlango mkuu au eneo la kuingilia la duka kubwa la Carrefour. Jina Carrefour linaonekana wazi kwa herufi kubwa za blue juu ya mlango. Ndani ya duka kuna watu wachache wakizunguka na kaunta za mavitu, wanaonekana kwa mbali. Pia kuna baadhi ya bidhaa na mabango ya matangazo ndani ya duka.

Sehemu ya duka kubwa hasa rafu zinazojazwa bidhaa za usafi na utunzaji wa kibinafsi. Kwenye uande wa kulia kuna bango refu la wima lenye maandishi Cleanshelf na herufi kubwa ikionyesha labda jina la duka au sehemu hio ya duka.

Jengo kubwa la duka la chuma la carrefour wakati wa usiku likiwa limeng'aa kwa taa za kuvutia. Alama ya duka, carrefour, imeandikwa kwa herufi kubwa yenye mwanga wa bluu na nyekundu zikionekana wazi juu ya jengo. Chini ya jina kuna maandishi kama vile Nairobi.

Kiingilio kikuu cha duka kubwa la kisasa, likiwakaribisha wateja na jumbe za pei nafu na changuzi nyingi. Juu ya kiingilio kuna mabango mawili makubwa, bango la kwanza lina nebo ya Carrefour Market kwa rangi nyekundu, bango la bili lina kubwa zaidi na lina katika limeandikwa welcome to carrefour kwa herufi kubwa za bluu.

Ndani ya duka kubwa au duka la jumla ambapo kuna rafu zilizojazwa bidhaa upande wa kushoto rafu zimetengenezwa kwa chuma cheusi na zina chupa nyingi za mafuta ya kula ya rangi ya njano. Kila chupa ina nembo iliyo na picha ya mtu.

Ndani ya duka kubwa la kisasa sehemu hii inaonekana kuwa imejitokelea kwa bidhaa za mikate na maziwa. Kuna rafu nyingi zilizojaa mikate ya aina mbalimbali iliyofunganishwa vizuri na kupangwa kwa urefu.

Rundo kubwa la karatasi za choo zilizopangwa kwenye steji maalum ya matangazo au ofa ndani ya duka kubwa. Pakiti za karatasi za choo zina chapa ya Hanan na zimeandikwa kumi Premium tissue zimepangwa kwa ustadi juu ya jukwaa kubwa lenye rangi nyekundu na mistari ya njano.

Ndani ya duka kubwa ambaya inaonyesha rafu zilizojaa na dippers za watoto. Rafu zimejaa paketi nyingi za nepi za watoto za chapa mbalimbali. Bidhaa zinaonekana wazi ni pamoja na Huggies na Molflix ambazo ni chapo maarufu za nepi.

Duka kubwa la rejareja. Sakafu ina vigae vyenye ruwaza ya kijeometri, na dari ina muundo wa chuma na paa la bati, ikiwa na taa nyingi za kisasa, zilizosambazwa vizuri kuangazia eneo lote.

Ndani ya duka kubwa la supermarket , tunaweza kuona bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa kwenye rafu na stendi maalum za mauzo. Upande wa kulia kuna rundo kubwa la paketi za mchele ya rangi ya jua zikiwa zimewekwa kwenye rafu.

Ndani ya duka la pombe au sehemu ya pombe katika duka kubwa labda katika jijini Nairobi kuna rafu nyingi nyeupe zilizojazwa chupa za vileo mbalimbali zikiwemo whisky , mvinyo na vinywaji vikali. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu kulingana na aina au chapa.

Ndani ya ndani kubwa la bidhaa likionyesha safu ndefu za rafu zilizojaa bidhaa mbali mbali. Rafu zimepangwa vizuri na zimejaa paketi, makopo na fungashio vingine vya chakula na bidhaa za matumizi ya nyumbani. Katika upande wa kushoto kuna bidhaa za chakula cha watoto kama vile Cerelac

Eneo la malipo katika duka kubwa au duka la jumla likiwa na vibanda vya kujihudumia. Kuna vituo kadhaa vya kujihudumia vilivyopangwa mbele, kila kimoja kikiwa na stima ya kompyuta, kifaa cha kuchanganua bidhaa na sehemu ya kulipia.

Ndani ya duka kubwa la kisasa labda duka la chakula au supermarket lenye mpangilio mzuri na bidhaa mbali mbali kati kati shemu ya mbele kuna mikate na bidhaa za kuoka zilizopangwa kwenye rafu za mbao na vitanda maalum.

Ndai ya duka kubwa la chumba lenye bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu upande wa kushoto kuna rafu ndefu zilizojaa nguo zilizokunjwa na rangi tofauti kama vile tishati na mashati karibu na rafu hizo kuna kaunta ya mbao

Ndani ya duka kubwa la bidhaa hasa ikionyesha sehemu ya mboga na matunda yaliyopakiwa. Kuna rafu ndefu zilizojazwa na aina mbali mbali za mboga za kijani kibichi, kama vile, spinach, salad na mimea mingine, nyingi zikiwa zimepakiwa kwenye vifungashio vya plastiki.

Duka kubwa au supermarket ikionyesha njia ndefu kati ya rafu mbili zilizojaa bidhaa. Upande wa kushoto rafu zimejazwa na bidhaa mbalimbali nyumbani, na sabuni zikiwemo sabuni za unga, sabuni za maji, na bidhaa nyingine za kusafisha, nyingi zikiwa kwenye pakiti zenye rangi nyekundu, blue , na njano.

Sehemu ya duka kubwa la bidhaa, hasaa eneo la vinywaji kuna rafu ndefu zilizojaa chupa na makopo ya vinywaji mbalimbali. Upande wa kulia kuna rafu zilizojaa vinywaji vya rangi ya machungwa inavyoonekana kuwa fanta chini yake. Kuna chupa nyeusi pengine za soda nyingine.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa ikionyesha rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali za usafi wa kibinafsi na za nyumbani. Kuna rafu mbili zinaonekana zikiwa zimejaa chupa za rangi ya chungwa, ambazo zinaweza kuwa sabuni za maji.

Duka kubwa la jumla ambalo linaonyesha eneo la mauzo ya nguo kwa punguzo kubwa la bei, kuna rundo kubwa la nguo za aina mbalimbali zilizorundikwa juu ya meza ndefu zenye rangi nyekundu. Nguo hizo zimechanganyikana zikionyesha kuwa na bidhaa zinazouwa kwa bei ya punguzo.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la kisasa ikionyesha sehemu ya vinywaji baridi. Kuna friji kubwa ndefu la kisasa lenye milango ya kioo iliyopinda. Ndani yake kuna rafu nyingi zilizojaa chupa na katoni za juisi, soda na vinywaji vingine vyenye rangi mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa la rejareja ambayo ni duka ya Carrefour, kama inavyoonekana kwenye alama kubwa ya zambarau juu. Duka linaonekana kuwa kubwa na lenye bidhaa nyingi ziliopangwa kwenye rafu ndefu. Kuna eneo la kuingilia au kutoka lenye alama za usalama za kuingia na kutoka. Upande wa kushoto kuna kaunta ya malipo.

Sehemu ya duka kubwa iliyojazwa na bidhaa za chakula cha wanyama hasaa chakula cha mbwa. Rafu kadhaa zenye bidhaa mbalimbali, zimepangwa kwa utaratibu, zikiwa na pakiti ya mifuko, ya ukubwa tofauti ya chakula cha mbwa.

Jengo refu lenye ghorofa kadhaa. Juu ya jengo kuna bango kubwa jekundu yenye neno Naivas. Makauli mbiu yake saves you money . Hii inaashiria kuwa kuna duka kubwa la Naivas au ofisi zao ndani ya jengo Ile. Chini kidogo, kuna bango lingine jeusi lenye maandishi summit institute na chini yake sixth floor .